Kishimo kirefu cha kuchimba mafuta au gesi kikiwa kimezungukwa na kreni mbili kubwa. Muundo mkuu wa chuma ni mrefu na dhabiti ukiwa na ngazi na majukwaa ya kufanya kazi. Anga lina mawingu likionyesha hali ya hewa isiyo na jua. Hii inaashiria shughuli za kuchimba madini au nishati.

Kiwanda kikubwa kinachotoa mvuke mwingi mweupe angani labda kiwanda cha kuzalisha umeme wa joto ardhi. Moshi mweupe unapaa juu angani ukitokea kutoka kwenye miundo tofauti ya kiwanda. Mazingira yanayozunguka kiwanda yana vilima na mimea kijani kibichi. Anga ni la samawati safi likisitisitiza wingu kubwa la mvuke.

Jengo la ghorofa labda na makazi au biashara lenye kuta za matofali mekundu na madirisha ya samawati. Mbele ya jengo kuna nguzo mbili kubwa za umeme zenye nyaya na transfoma zikipita karibu na uzio wa chuma.

Kituo kidogo cha umeme kikiwa na nguzo za chuma na nyaya za umeme. Bendera mbili zenye nembo ya Kenya Power zimesimama wima moja ikiwa nyeupe na samawati na nyingine ikiwa samawati pekee. Eneo lote limezungukwa na uzio wa saruji na nyaya zenye ncha kali zikiashiria usalama.

Transfoma kubwa ya umeme iliyowekwa juu ya nguzo za mbao. Transfoma hiyo imeunganishwa na nyaya nyingi zinazoelekea pande mbalimbali ikionyesha usambazaji wa umeme. Anga linaonekana kuwa samawati na lina mawingu machache huku chini kukiwa na mimea na vichaka.

Kiwanda cha kuzalisha umeme, pengine wa joto ardhi, kutokana na moshi mwingi unaotoka kwenye minara. Mwanamume mmoja, amevaa kofia ngumu ya salama na koti la kijani lenye kuakisi mwanga. Anatembea kwenye njia iliyonyooka katikati ya miundo ya kiwanda. Kumejaa moshi na mawingu angani, kuashiria shughuli kubwa ya uzalishaji. Mandhari inaonekana kuwa ya viwanda.

Wafanyakazi wa huduma za umeme wakifanya matengenezo kwenye nguzo ya umeme iliyo kando ya barabara. Mmoja wa wafanyakazi amepanda ngazi ndefu ya machungwa na anaonekana akifanya kazi kwenye nyaya, akiwa amevaa vifaa vya usalama. Wafanya kazi wengine wawili wanasimama chini, wakionekana kusaidia au kusimamia kazi.

Mandhari ya milima yenye rutuba ambapo vilima vimefunikwa na mimea ya kijani kibichi na maeneo yaliyo dumu. Nguzo kadhaa za umeme zimesimama zikielekea mlimani zikionyesha miundo mbinu ya usambazaji wa umeme.

Kituo cha kupoza au kusambaza umeme kikionyesha miundombinu mikubwa ya nguzo za chuma, nyaya na transfoma. Kuna wafanyikazi wawili waliovalia fulana za usalama za rangi ya manjano wakiendelea na shughuli zao karibu na jengo ndogo lenye paa la buluu.

Kiwanda cha kuzalisha umeme labda cha mafuta chenye matangi makubwa meupe yenye nembo KenGen. Matangi hayo yanaashiria uhifadhi wa mafuta au gesi zinazotumika kuzalisha umeme. Karibu na matangi kuna miundo ya minara ya umeme na nyaya ikionyesha usambazaji wa umeme.

Kituo kikubwa cha kuzalisha umeme wa jotoardhi. Majengo makubwa ya kiwanda yanaonekana wazi yakitoa moshi mweupe kutoka kwenye minara ya kupoeza. Miundombinu mingi ya mabomba na nguzo za umeme inaonekana ikielekeza nguvu za umeme. Eneo hilo limezungukwa na milima na mimea ikionyesha eneo liko mbali na miji labda katika bonde la ufa.

Kundi la wanafunzi na mwalimu au mratibu wa mradi wakijiandaa kupanda miti. Wanafunzi wamevalia sare za shule, na baadhi yao wameshikilia miche ya miti. Katika sehemu ya mbele ya picha, kuna miche mingi ya miti iliyopangwa, kwenye mifuko midogo meusi.

Kundi kubwa la twiga katika mazingira ya asili ya savannah chini ya anga ya buluu yenye mawingu meupe machache, twiga hao wametawanyika katika eneo lenye nyasi ndefu za kijani kibichi na vichaka vichache.

Mwanamke anapanda mti akiwa ameinama na kutumia jembe la blue , kuchimba au kufukia udongo. Kando yake kuna mti mdogo ulioandaliwa kupandwa na kalenda ya maji ya rangi ya blue . Nyuma yake kuna wanaume watatu wamesimama, mmoja akiwa amevaa sare rasmi ya kijeshi au polisi, wakionyesha tukio rasmi au la kijiji.

Kundi la vijana, wanaume kwa wanawake wakiwa wamekusanyika nje katika eneo la wazi. Baadhi yao wamevaa nguo nyeupe na kinga mikononi kuashiria kuwa wamejiandaa kufanya kazi fulani. Mbele yao kuna troli lenye jembe na kifagio, zana za kufanyia kazi au usafi.

Wafanyakazi wakijenga au kurekebisha bomba kubwa la maji ardhini. Mfanyikazi mmoja amevalia ovaroni ya samawati na kilemba cha machungwa akichuchumaa karibu na bomba na kufanya kazi. Bomba lenyewe lina rangi ya kijani kibichi na limezungukwa na udongo mwekundu.

Rundo kubwa la taka likionyesha eneo la dampo. Taka hizo zimeundwa na aina mbalimbali za uchafu ikiwemo plastiki, nguo na mabaki mengine zikiunda milima ya taka. Kuna njia nyembamba katikati ya rundo la taka na watu wachache wanaonekana kwa mbali wakifanya kazi.

Chui mkubwa akifungua mdomo wake, akionyesha meno yake makali na ulimi wake. Manyoya yake yana madowadowa meusi yanayoonekana vizuri kwenye rangi ya dhahabu ambayo ni tabia yake. Chui huyo anaonekana kuwa katika hali ya tahadhari au akinguruma na macho yake yanaonyesha ukali.

Kundi la punda milia wakivuka barabara ya udongo, katika eneo lenye nyasi nyingi. Kuna punda milia saba, baadhi yao wakiwa wadogo, wakionekana wakitembea kwa makini kwenye njia. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na vichaka, huku anga likionekana wazi, na pana.

Kundi la Impala, wanyama kama swara wakilisha nyasi chini ya mti mkubwa usio na majani mengi. Mti huo una matawi mengi yaliyosambaa, ukiunda kivuli kwa wanyama hao. Eneo hilo lina nyasi ndefu na miti mingine iliyopambazwa mbali mbali.

Mwaaume aliyeketi juu ya mkokoteni ulioja madumu mengi ya maji. Madumu hayo yana rangi tofauti yakiwemo ya manjano, ya samawati na kijivu. Mwanaume huyo anaonekana amechoka akipumzika kando ya barabara huku akisubiri wateja wake.

Uso na sehemu ya mwili wa ngiri. Mnyama anayepatikana porini. Ngiri huyu anaonekana amelala chini, labda akipumzika au amelala fofofo. Ngozi yake ina mikunjo na nywele ngumu zenye rangi ya kahawia, zikionyesha sifa za kawaida za ngiri.

Kundi la swara, wakiwa na pembe ndefu zilizopinda, wakichunga katika eneo pana la nyika lenye nyasi ndefu. Pembe zao zilizopinda zinawatofautisha na wanyama wengine, zikiwakilisha ishara yao mahususi. Mti moja pekee yake unaonekana ukiwa umesimama mbali kidogo nyuma.

Mto uliochafuliwa sana na taka nyingi zilizokusanyika katikati na kando ya maji. Watu kadhaa wakiwa wamevaa nguo zinazofanana na zile za wafanyikazi wanaonekana kujitahidi kusafisha mto huo. Makazi duni yanaonekana kando ya mto, yakionyesha hatari za uchafuzi wa mazingira kwenye jamii zinazoishi karibu.

Tumbili mmoja aliyekomaa akiwa amekaa karibu na shina la mti kwenye mazingira ya msitu. Tumbili huyu ana manyoya meusi kwenye sehemu ya mbele ya miguu na sehemu ya nyuma ya mwili, huku akiwa na manyoya meupe shingoni na kifuani.

Mfereji mrefu na mpana uliokuwa umefukuliwa ardhini, ndani yake kukiwa na bomba kubwa la saruji. Pandeni mwa mfereji kuna kuta za muda zilizojengwa kwa mbao na chuma, zinazotumika kuzuiya udongo usiporomoke.

Kundi la wachezaji wa kitamaduni wakiwa jukwani, wengi wao wamevalia mavazi asilia yenye manyoya na ngozi. Baadhi yao wanapiga ngoma huku wengine wakishika vitu. Nyuma ya wachezaji kuna viti vingi vilivyopangwa kwa safu vikionyesha kuwa sehemu hiyo ni ukumbi wa tamasha au mkutano.

Kundi la pundamilia wanatembea na kula nyasi kando ya njia ya udongo labda katika hifadhi ya taifa ya Nairobi kutokana na majengo ya jiji yanayoonekana kwa mbali. Pundamilia hawa wana milia yao nyeusi na nyeupe iliyowatambulisha na wengine wanaonekana wakivuka njia.

Eneo lililokumbwa na uharibifu mkubwa labda kutokana na mafuriko au majanga mengine ya asili. Majengo yaliyoharibika yaliyojengwa kwa mabati yameanguka na kuwacha vifusi na mchanga.

Bustani ndogo iliyopambwa vizuri katikati ya majengo, ikionekana kama sehemu ya hoteli au mkahawa. Bustani hio ina mti mkubwa wenye majani mabichi katikati, na chini yake kuna bwawa ndogo la maji.

Jengo kubwa linabomolewa karibu na mto wenye maji ya kahawia. Jengo hilo limeaharibiwa vibaya na vifusi zimetapakaa chini. Mashine ya kubomoa inaonekana ikifanya kazi katikati ya vifusi. Umati mkubwa wa watu umekusanyika kutazama ubomoaji huo.

Kundi la mbuni watano wakitembea kwenye nyasi za kijani kibichi, nyuma yao kwa mbali kuna majengo marefu kwa jiji yanayo chomoza angani yakinyesha tofauti kati ya wanyama pori na maendeleo ya mijini. Anga linaonekana kua na mawingu kidogo na picha inatoa taswira ya kipekee ya maisha ya wanyama pori karibu na mazingira ya jiji.

Pundamilia wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu wakiwa karibu sana kana kwamba wanapendana au wanajikuna. Nyuma yao mandhari ya jiji lenye majengo marefu yanaonekana wazi yakionyesha tofauti kati ya wanyama pori na maendeleo ya mijini. Anga linaonekana kuwa safi na lenye mawingu kidogo. Picha hii inawezekana ilipigwa katika hifadhi la kitaifa ya Nairobi.

Soko la vyakula lenye shughuli nyingi likionyesha aina mbali mbali za mazao yaliyopangwa kwa kuuzwa katika sehemu ya mbele kuna ndoa nyingi zilizojaa viazi zikiwa zimepangwa kwa ustadi

Simba jike ameketi kwenye nyasi ndefu zilizo kauka kidogo. Simba huyo anaonekana akiangalia upande wa kulia, labda akichunguza mazingira yake. Mandhari ya nyuma inaonyesha uwanda mpana na milima mbali, ikionyesha mazingira ya wazi ya hifadhi ya wanyamapori.

Vifaru watatu wanatembea kwa mstari kwenye njia ya udongo katika eneo la wazi lenye nyasi na vichaka. Wote wanaonekana kuwa na rangi ya kahawia kijivu wakionyesha nguvu na ukubwa wao. Mandhari ya nyuma inaonekana wazi ikiwa na nyasi kavu na miti michache iliyotawanyika.

Mto unaoonekana kuwa mchafu sana ukiwa na maji ya rangi ya kijivu meusi. Kandokando ya mto, kuna takataka nyingi zilizotupwa zikielea majini na zikiwa zimekusanyika kwenye kingo. Upande mmoja wa mto una udongo mtupu na majengo machache yanaonekana kwa mbali. Kwa jumla, picha inaonyesha wazi uchafuzi mkubwa wa mazingira.

Mlima mkubwa wa taka zikiwemo nguo plastiki na uchafu mwingine taka hizi zimetupwa ovyo na kuunda bonde au njia katikati yake watu wachache wanaonekana kwa mbali wakifanya kazi au kutafutia vitu ndani ya taka hizo.

Mtu akifanya mazoezi ya kukimbia au kutembea kwenye njia ya udongo mwekundu iliyojaa majani makavu. Njia hiyo imezungukwa na miti mirefu na misitu yenye kivuli ikionyesha mazingira asilia ya msitu au bustani mkubwa.

Mto uliochafuliwa sana nataka ukipita katikati ya makazi duni au mitaa ya vibanda. Mbwa analala kando ya mto akionyesha mazingira magumu ya eneo hilo. Nyuma ya mto kuna nyumba nyingi zilizojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi zikionyesha hali ya maisha katika eneo hilo.

Kundi la wachezaji wa kitamaduni wakiwa jukwaani katika ukumbi mkubwa. Wengi wao wamevaa mavazi yenye madoadoa kama chui na mapambo ya manyoya meupe na meusi kichwani. Mmoja wa wachezaji upande wa kushoto amebeba ngoma kubwa la kitamaduni. Nyuma yao kuna viti vingi vilivyopangwa tayari kwa watazamaji.

Eneo lenye miti na mimea mingi likionekana kama bustani au hifadhi. Kuna njia iliyotengenezwa kwa mawe ya rangi ya udongo inayopita katikati ya eneo hilo. Watu wachache wanaonekana wamesimama kwa mbali wakifurahia mazingira ya asili. Miti mikubwa na majani mabichi yanatawala picha yakionyesha utulivu na uzuri wa eneo hilo.

Kundi kubwa la watu likijumuisha watoto wa shule na watu wazima wengi wao wakiwa wamevaa barakoa. Wamesimama nje chini ya miti mikubwa na kila mmoja wao ameshikilia mche wa mti, wakionyesha ishara ya kupanda mti. Baadhi ya watoto wamevaa sare za shule huku watu wazima wakionekana kuwa walimu au viongozi. Tukio hili linaashiria kampeni au mradi wa hifadhi wa mazingira.

Tukio la kuvutia la uhamiaji wa nyumbu wakivuka mto. Idadi kubwa ya nyumbu wanashuka kwenye mteremko wenye udongo huku wengine wakiwa tayari wameingia majini na kusababisha michafuko mikubwa. Maji yanaonekana yakifurika kutokana na harakati za wanyama na kuna nyumbu wengi zaidi wakisubiri zamu yao kuvuka.

Mjusi akiwa ametua kwenye kipande cha mbao kilichochakaa, akionekana anapumzika. Kichwa chake kina rangi ya kahawia machungwa na mwili wake una madoa meusi na kijivu huku mkia wake ukiwa mrefu na mwembamba.

Mto mpana uliotulia katikati ya msitu mnene. Pande zote za mto zimefunikwa na miti mirefu na mimea mingine ya kijani kibichi. Anga lina mawingu meupe yaliotawanyika kuashiria hali ya hewa tulivu.

Shamba la kuwalea tembo yatima. Kuna walizi wawili waliovalia sare za kijani kibichi na buti wakiwalisha tembo wadogo maziwa kutoka kwenye chupa kubwa. Tembo hawa wadogo wanaonekana wakiwa na hamu ya kunywa maziwa huku mmoja akitumia mkonga wake kushika chupa.

Kikundi cha wachezaji wanne waliovalia mavazi ya kitamaduni ya rangi ya kahawia, wakiigiza densi kwenye jukwa chini ya hema jeupe. Wachezaji wawili wa kiume na wawili wa kike wanasogea kwa utaratibu wakigusa na kushikana mikono kuashiria muingiliano katika utamaduni wao.

Kundi kubwa la ndege weupe wanaruka angani. Ndege hao wametawanyika, wakiunda mifumo tofauti wanaporuka. Anga ni la rangi ya samawati safi na wazi, likionyesha hali nzuri ya hewa.

Barabara kuu yenye magari na watu wakiendelea na shughuli zao. Kuna alama kubwa ya barabara yenye maelekezo. Magari kadhaa yanaonekana pande zote za barabara ikiwemo pikipiki yenye abiria waliovalia koti la kijani kibichi.

Msongamano mkubwa wa watu na magari katika barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi. Mabasi ya abiria, yamejipanga barabarani, mengine yakiwa yamepambwa kwa rangi, na michoro, na rangi mbalimbali. Watu wengi wanaonekana wakitembea kwenye barabara ya kwenda kwa miguu, na kuvuka barabara.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi ikiwa na basi ndogo la abiria lenye maandishi kadhaa. Watu wanatembea kando ya barabara wengine wakinekana wakipita basi hilo na wengine wakielekea kwenye maduka au sehemu nyingine.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojazwa na mabasi na magari madogo ya abiria yanayoashiria kituo cha mabasi au teksi. Majengo marefu yaliyo na maduka na mabango ya biashara yamepangwa kando ya barabara baadhi yakiwa yametangaza huduma za usafiri kwenda Nyeri Direct na Nakuru Direct .

Shughuli nyingi karibu na kituo cha treni, na barabara yenye magari mengi. Watu wanasubiri mabasi, huku magari yakionekana kutembea polepole, kwenye barabara iliyojaa. Upande wa kulia, kuna reli za treni zinazonekana wazi, na kuna jengo la kituo karibu nazo.

Barabara yenye msongamano wa magari na watu, ikiashiria shughuli nyingi za mjini. Magari ya aina mbalimbali ikiwemo malori, mabasi na magari madogo, yamepangwa kwenye barabara. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara, wakionyesha kuwa ni njia yenye watembea kwa miguu.

Basi la abiria lenye rangi ya njano na mapambo mengi ya kuvutia. Mbele ya basi kuna kijana ameshikilia bango dogo lenye namba thelathini na kuonyesha bei ya nauli. Kwenye dirisha la matatu kuna majina ya maeneo. Nyuma ya basi, kuna majengo marefu na watu wanaotembea, ikionyesha mazingira ya jiji lenye shughuli nyingi.

Matatu enye rangi ya samawati na machungwa, ikiwa imeegeshwa kando ya barabara enye watu na miti. Kundi la watu wakiwemo mwanamke moja na wanaume watatu wamesimama karibu na ukuta wa chuma uliofunikwa na mabango na nguo. Barabara unaonekana kuwa na shughuli za kawaida za jiji.

Sehemu ya basi la abiria lenye rangi ya samawati lililoegeshwa kando ya barabara. Mtu mmoja anaonekana akishuka au akiingia kwenye basi hilo kupitia mlango wa nyuma. Nyuma ya basi kuna magari mengine na miundo mbinu ya barabara kuu ikiashiria eneo lenye shughuli nyingi.

Matatu ya abiria, ambayo ni aina ya basi ndogo la usafiri wa umma iliyoegeshwa barabarani. Matatu hii ina rangi ya kijivu na blue na imeandikwa Metro Trans upande wake. Abiria wanaonekana wakiingia au kutoka kwenye matatu na kuna vibao vya nauli vilivyowekwa mlangoni.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyosongamana na watu na magari ikiashiria eneo la biashara. Katikati ya picha kuna basi dogo lenye maandishi kadhaa likionyesga kuwa linafanya safari kati ya maeneo hayo. Watu wengi wanatembea kando ya matatu na kwenye barabara huku maduka madogo yenye bidhaa mbalimbali yakiwa yamepangwa kando ya barabara.

Sehemu ya nyuma ya basi la abiria la rangi ya samawati. Basi lina nambari ya usajili na linaonekana likiwa limeegeshwa kwenye kituo cha mabsi au barabara yenye shughuli. Watu kadhaa wanaonekana wakisimama karibu na basi wakisubiri au kupanda. Kwenye kioo cha nyuma kuna mabandiko mbalimbali na mandhari ya jiji inaonekana kwa mbali.

Matatu au basi ndogo la abiria lenye rangi ya zambarau na njano likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Watu wawili wanaonekana wakizungumza kando ya basi hilo.

Barabara pana yenye magari machache yanayoficha. Upande wa kushoto wa barabara, kuna miti mikubwa yenye majani mabichi yanayofunika eneo hilo. Kuna pia madimbwi ya maji kando ya barabara, ikionyesha huenda kulikuwa na mvua hivi karibuni. Anga linaonekana kuwa na mawingu, na kwa mbali kuna miundombinu ya umeme na mabango.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwezekana katika Jiji la Nairobi, Kenya. Kuna basi mbili za abiria zilizopambwa kwa rangi ya samawati na maandishi mbalimbali zikisubiri abiria. Watu mbalimbali wanatembea kwenye barabara ya waenda kwa miguu kando ya basi hazo. Mbele ya picha, mwanamume amesimama akitazama mbele.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwezekana katika jiji la Nairobi ambapo mabasi ya abiria yamejipanga. Kuna mabango mawili makubwa yaliyowekwa kwenye nguzo. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kusimama karibu na mabasi hayo.

Makutano ya barabara yenye shughuli nyingi wakati wa mvua. Magari na mabasi yanaonekana yakitembea kwenye barabara iliyolowa huku taa za trafiki zikionyesha rangi nyekundu. Ishara za barabarani yenye picha ya mtu anayevuka barabara inaonekana wazi katikati ya picha.

Basi la abiria limeegeshwa kando ya barabara yenye majengo ya zamani. Basi hilo limepangwa rangi mbalimbali na nimeandikwa namba ya usajili ya Kenya. Watu wanaonekana wakitembea kwenye njia ya watembea kwa miguu huku bango lenye ghorofa ya njia na vituo vikionekana karibu na basi.

Barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji la Nairobi. Mabasi mengi ya abiria, yakiwemo matatu na mabasi makubwa yameegeshwa au yanasubiri abiria. Majengo marefu ya biashara yanaonekana pande zote za barabara.

Msongamano wa magari katika barabara yenye shughuli nyingi, basi ndogo zimejipanga uande wa kulia wa barabara zikinyesha kua kuna foleni au zinasubiri abiria. Pikipiki kadhaa baadhi zikiwa na madereva na abiria wamevaa kofia ngumu za usalama zinajaribu kupita katikati ya magari yaliyosimama.

Matatu yenye rangi za kijani na njano, ikiwa imeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Kwenye matatu hiyo kuna majina ya eneo, yakionyesha njia zake. Watu kadhaa wamesimama karibu na matatu, wakiwemo makanga anayewaita abiria. Kwa nyuma majengo na miti yanaonekana, yakionyesha mandhari ya jiji la Nairobi.

Basi la kijani limeegeshwa kando ya barabara likiashiria kituo cha mabasi. Mwanamke ameshikilia bango kubwa lenye nambari na orodha ya maeneo. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi wakionekana wakisubiri usafiri au wakifanya shuguli zao.

Basi kubwa la abiria la rangi ya kijani kibichi na njano likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye viti. Basi lina jina Citi Hoppa lililoandikwa ubavuni likionyesha ni usafiri wa umma. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye barabara ya waenda kwa miguu iliyo karibu na basi.

Magari mawili ya abiria aina ya matatu yakiwa yameegeshwa barabarani. Matatu ya mbele ina rangi angavu za mistari ya samawati nyekundu na kijani. Watu wanaonekana wakitembea karibu na matatu hayo baadhi yao wakiwa wamebeba mifuko au mikoba.

Basi jipya la kisasa lenye rangi nyeupe, kijani kibichi na nyeusi likiwa na jina mbele yake. Lina nambari kwenye namba ya usajili ikionyesha linatoka nchini Kenya. Nyuma yake kuna basi jingine la samawati na kwa mbali kuna majengo ya jiji na miti ikionyesha kuwa wako katikati ya jiji na Nairobi. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara wakionyesha shughuli za kawaida za mjini.

Basi la abiria ambalo nchini Kenya hujulikana kama matatu likiwa limeegeshwa barabarani. Matatu hilo lina rangi ya bluu, nyeupe na kijani na lina nembo ya metro trans upande wake. Mbele ya matatu kuna mwanaume amesimama akiangalia basi.

Makutano ya barabara yenye shughuli jijini Nairobi, ikionyesha magari na watu. Ishara kubwa ya barabarani yenye picha ya mtu anavuka barabara, inaonekana wazi ikiashiria eneo la watembea kwa miguu. Matatu au basi ndogo la abiria lenye michoro ya rangi mbalimbali, limeegeshwa kando ya barabara.

Basi la rangi ya kijani na la biashara limeegeshwa kando ya barabara likionekana kupakia au kushusha abiria. Juu ya basi kuna kifuniko cha kijani kilichofunikwa labda kukificha mzigo. Nyuma ya basi kuna majengo kadhaa yenye rangi tofauti na nguzo za umeme zikiwa na nyaya zinazoonekana.

Eneo yenye shughuli nyingi katika mazingira ya mijini labda kituo cha mabasi au soko. Katikati ya picha kuna matatu, gari ndogo la abiria lenye rangi ya fedha na milia ya bluu na njano. Abiria wanaonekana wakipanda au kushuka kwenye matatu

Barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi huku magari yakipita. Kuna msongamano wa magari na lori za saruji zinaonekana zikifanya kazi upabde wa kushoto wa barabara. Afisa wa trafiki anaonekana akisimamia magari karibu na makutano akionyesha udhabiti wa usafiri.

Barabara kuu yenye magari yakitembea juu ya daraja au kiunga. Upande wa kushoto wa barabara kuna safu ya miti mirefu na minene, inayoashiria mandhari ya asili. Magari mbali mbali ikiwemo malori na matatu, yanaonekana yakitumia barabara hio.

Kundi la watu wakisubiri au wakipanda matatu kando ya barabara yenye shughuli. Matatu lililo karibu lina rangi nyekundu na limepambwa kwa michoro ya grafiti, likionyesha tabia ya magari ya abiria ya Nairobi haswa.

Bango kubwa likiodhoresha vituo vya mabasi au njia za usafiri. Watu wengi wamekusanyika karibu na bango hilo wengine wakiwa wamevalia kofia wakionyesha shughuli nyingi za usafiri wa umma. Nyuma kuna mabasi mengine na majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji la Nairobi. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo ikionyesha hali ya hewa ya kawaida.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari ya abiria yanayojulikana kama matatu ambayo yana maumbo na rangi tofauti. Majengo marefu yanapakana na barabara, baadhi yakiwa na matangazo au mabango. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara wakisubiri au wakiongea. Mazingira yanaashiria kituo cha usafiri.

Barabara yenye shughuli nyingi katika mazingira ya mijini. Mabasi mengi yamepanga foleni yakisubiri abiria, huku watu wengi wakiwa wamekusanyika karibu na vituo vya mabasi. Magari mengine ya kibinafsi na pikipiki, yanaonekana barabarani.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini, ikiwa na mabasi mengi yaliyosimama. Watu wanatembea mbele na nyuma ya mabasi wengine wakionekana kusubiri usafiri au wakifanya shughuli zao za kila siku. Mabango yenye namba za simu na matangazo mbalimbali yanaonekana yakining'inia kwenye nguzo la viundo vingine.

Tatu yenye rangi ya kijani kibichi na njano ikiwa na mapambo na maandishi mengi mbele na pembeni. Kwenye kioo cha mbele kuna orodha ya maeneo. Wau wanaonekana wakisimama kwaribu na matatu hiyo baadhi wakipanda au kushuka. Nyuma kuna mabasi mengi na majengo ya jiji ikionyesha mandhari ya kituo cha mabasi mjini Nairobi.

Gari la abiria lenye rangi ya samawati na mistari ya njano, likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli. Gari lina bango na nambari ya maelezo ya njia, likionyesha ni usafiri wa umma. Watu kadhaa wanaonekana wakisimama karibu na gari, baadhi wakiwa wamevaa sare za kazi ikionyesha mazingira ya kituo cha mabasi au teksi.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari mengi yaliyoegeshwa yakiwemo matatu na mabasi. Kuna alama za biashara na mabango yenye maelekezo, ikionyesha kuwa hii ni kituo cha usafiri. Majengo yaliyopakana na barabara yanaonekana kuwa na maduka na biashara mbalimbali. Na watu wachache wanaonekana wakitembea barabarani.

Basi la abiria lenye rangi ya samawati na njano. Basi hilo linaonekana likiwa limeegeshwa Kando ya barabara na sehemu ya nyuma inaonekana wazi ikiwa na vibandiko vya onyo. Kwa nyuma majengo yanaonekana yakionyesha mazingira ya mijini. Basi hili linaonekana kwa kutumika kwa usafiri wa umma

Eneo lenye shughuli nyingi la kituo cha mabasi mjini, likiwa na mabasi makubwa yenye rangi tofauti zikiwemo samawati, na kijani kibichi. Watu wengi wanaonekana wakitembea kwenye barabara ya lami, baadhi yao wakiwa wanasubiri mabasi, au kupanda. Pikipiki pia imeegeshwa katikati ya umati, kwa mbali kuna miti na mabango ya matangazo.

Kiwanda kikubwa cha chuma au eneo la viwanda likiwa na miundo mingi ya chuma iliyochaka na kutu. Kuna mabomba makubwa na minara mirefu inayonekana ikionyesha matumizi ya miundo mikubwa ya viwanda. Rangi ya anga ni samawati iliyokolea.

Mfereji mrefu na mwembamba uliochimbwa ardhini ukiwa umejaa maji yanayoonekana kuwa machafu kidogo. Kuta za mfereji zimetengenezwa kwa udongo uliochimbwa na zinaonekana kuwa na mawe madogo madogo. Maji ndani ya mfereji yanaonekana kutuama yakionyesha kuwa labda ni sehemu ya mfumo wa umwagiliaji au mifereji ya maji taka.

Eneo lililojaa taka na uchafu mwingi, likiashiria mazingira machafu. Mabaki ya nguo mifuko ya plastiki yenye rangi mbalimbali na vyakula vilivyooza vimetapakaa chini. Ukuta wa matofali unaonekana nyuma, ukionyesha mpaka wa eneo hilo la taka.

Ziwa dogo lenye rangi ya kijani samawati katikati ya mandhari ya kijani kibichi. Ziwa hilo limezungukwa na mimea minene, labda nyasi ndefu au matete . Karibu na ziwa, kuna njia nyeupe inayopita kando ya shamba kubwa la mahindi au mazao mengine yanayokua kwa mistari iliyonyooka.

Mfereji mrefu na mpana uliokuwa umefukuliwa kwenye udongo. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na wenye changarawe, ukionyesha eneo la ujenzi au mradi wa kuandisi. Mbali kidogo, mashine ya kuchimba udongo inaonekana ikifanya kazi au imesimama ikisisitiza shughuli za ujenzi zinazoendelea.

Bonde kubwa la taka na uchafu, likiwa limetapaka eneo kubwa la ardhi. Taka hizo zinajumuisha mifuko ya plastiki ya rangi mbalimbali, karatasi, vitambaa na mabaki mengine ya taka. Pembeni mwa rundo hilo, kuna mimea ya kijani kibichi na miti, pamoja na kijito kidogo cha maji kinachoonekana.

Jengo jipya la ghorofa linaloonekana likijengwa likiwa na kuta za tofali za saruj,i jengo hilo halijakamilika huku nguzo na madirisha yakiwa yameachwa wazi, miti mirefu inaonekana upande wa kushoto wa picha.

Tangi kubwa la maji na zamani lililo jengwa kwa zege na kuwekwa juu ya nguzo ndefu. Ngazi ndefu ya chuma imewekwa kando ya tangi hilo ikionyesha njia ya kufikia juu. Tangi hilo limezungukwa na miti mirefu ambayo baadhi yake ina majani ya rangi ya kahawia au shaba ikipa picha muonekano wa kuvutia.

Shimo lenye maji machafu lililochimbwa ardhini labda kwa ajili ya ujenzi au mradi wa upandizi. Udongo wenye matope unaonekana pembeni mwa shimo ukiwa na alama za kuchimbwa. Kuna nyaya mbili au bomba za rangi ya kijani na nyeusi zikipita ndani ya shimo.

Rundo la mabomba ya chuma yaliyotumika au chakavu yaliyotupwa kwenye nyasi. Mabomba hayo yana rangi ya kutu na yana miisho yenye kingo zilizotengenzwa kwa ajili ya kuunganisha. Yanatofautiana kwa urefu na baadhi yamepinda yakionyesha yametumika kwa muda mrefu. Nyasi chache zinazunguka mabomba hayo zikionyesha kuwa yameachwa hapo kwa muda.

Udongo uliofukuliwa, au kufinyangwa, pengine kutokana na kazi ya ujenzi, au uchimbaji. Mchanga mwingi unaonekana, ukiwa na alama za nyaya za mashine, au vifaa vingine vya ujenzi. Baadhi ya mawe, na mabati madogo yanaonekana yakichanganyika na udongo.

Tangi la maji, au la kumiminika lingine, likiwa limewekwa juu ya trela ndogo yenye magurudumu, likiashiria matumizi yake katika kilimo au mashambani. Tangi hilo lina rangi ya kijivu na linaonekana kuwa la zamani na lenye kutu kidogo, likifungwa kwa kamba za chuma.

Kundi kubwa la ng'ombe wengi wao wakiwa na rangi ya kahawia wakinywa maji kutoka kwenye birika kubwa la saruji. Ng'ombe wengine wamesimama karibu na birika wakingojea zamu yao. Eneo hilo linaonekana kuwa shamba au boma na miti michache iliyokauka inaonekana nyuma.